Kuna mtu amevalia koti la manjano amembeba mwingine kupitia mto mdogo unaotiririka huku akishikiliwa na watu wengine walio kwenye ukingo wa mtu. Watu hao wako katika eneo lenye mimea na udongo wa kahawia wakijitahidi kumvusha wenzao upande wa pili.

Duka la mitishamba linaonekana likiwa limejaa vizuri. Mimea na chupa zenye dawa ambazo zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na mizizi na mimea ya aina mbali mbali. Kando yake kuna bango kubwa lenye orodha ndefu ya magonjwa na matatizo yanayotibu, ikiwemo matatizo ya uzazi na mengine.

Mgonjwa anafanya mazoezi ya viungo akitumia mashine maalum iliyo ya kujenga misuli ya mikono yake. Yuko macho akijitahidi kuinua mizani huku akisimamiwa na mtaalam wa afya ambaye amevaa sare ya samawati. Mazoezi haya yanaonyesha matibabu ya viungo ili kurejesha afya ya misuli.

Mtaalamu mmoja Mzee amevaa nguo nyeupe na kofia nyeupe. Anaonyesha kwa umakini sana bidhaa za dawa ya kienyeji . Amefungua sanduku la zamani ambamo ndani yake kuna vitu vya aina mbalimbali ikiwemo mawe na vitu vingine vinavyoonekana kuwa ni dawa

Mfululizo wa chupa nne za vidonge vya vitamin D umepangwa kwenye meza. Bidhaa hizo kutoka kwa kampuni mbalimbali kama vile Nodig Natural, Now Food, Pure Encapsulation Mid body Creams, zinatofautiana kwa ukubwa, rangi ya chupa na maelezo.

Mwanafunzi mwanamke amevaa koti jeupe la maabara na miwani ya macho. Anashughulikia mfano wa meno kwa kutumia kifaa kichowaka moto. Anafanya kazi kwa makini akilenga kwenye mfano huo. Wanafunzi wengine wanonekana nyuma wakiendelea na kazi zao.

Hawa ni baadhi ya wafanyakazi hospitali wakiitembelea watoto wadogo waliolazwa wodi ya watoto. Mwanamke mmoja amesimama karibu na kitanda ambacho ndani yake mna mtoto mchanga. Mwanaume amevaa shati la kaki na anaonekana akimwangalia mtoto kwa umakini. Mwanamke mwingine amesimama kando huku akisubiri.

Darasani, mwalimu anaelegeza somo kwa wanafunzi. Baadhi ya wanafunzi wamevaa sare za shule na barakoa. Mwanafunzi mmoja amesimama mbele, pengine kujibu swali au kusoma. Wanafunzi wengine wamekaa kwenye madawati wakisikiliza kwa makini.

Mkusanyiko wa vifaa vya asili umetawanyika juu ya sehemu ya kazi. Vyombo mbalimbali ikiwemo viguu na vyungu vimepambwa kwa kamba, shanga na kauri. Pembeni kuna besheni kubwa, la rangi nyekundu lililojaa mizizi na mimea. Vitu vingine vidogo kama chupa na makombe ya bahari pia vimepangwa.

Afya ya mtoto na mama inashunghulikiwa katika chumba cha hospitali huku mhudumu mmoja akimwangalia mtoto mchanga ,mwanamke mjamzito anazungumza na mhudumu mwingine wa afya wotebwawili wakiwa wamevalia barakoa ,chumba hicho kina vifaa ingi vya hospitali na televisheni iliyowashwa ukutani.

Mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa na glovu anampa mwanamke sindano kwenye mkono, mwanamke huyo amevalia koti la rangi ya kahawia na amevaa barakoa ya samawati na anaonekana kuwa amevuta mkono wake ili kuashiria mchakato, nyuma yao kuna watu wengine kadhaa ambao wameketi kwenye viti.

Daktari wa meno akiwa amevalia kofia ya zamawati na miwani ya kujikinga pamoja na barakoa, anatumia kifaa cha mwanga wa zamawati kinachomsaidia kumuona mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kiti maalum kama amefunua kinywa, daktari huyo anasaidiwa na msaidizi wake.

Mtu aliyevaa sweta nyekundu anasafisha choo cha umma, akitumia kifagio na maji kwenye ndoo nyekundu. Ukuta una michoro na maandishi yanayofundisha kunawa mikono na maji yaliyotibiwa au kuchemshwa.

Mwanaume Mzee amevaa shati la zambarau na kofia nyekundu, amekaa kwenye kiti cha mbao. Watu wawili wakiwa wamevaa jaketi la rangi ya buluu na maski , wanazungumza naye, huku mmoja akiwa ameshika kipimajoto.

Chupa za aina mbalimbali ,tupu na zenye vinywaji, zimepangwa juu ya meza. Bango lenye maneno Dr. Mduba tiba ya magonjwa, limewekwa kando ya meza hiyo, likitangaza tiba za vienyeji. Nyuma ya meza, kuna baiskeli ya samawati, iliyoegezwa upande wa kushoto.

Gari ndogo la abiria linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Watu wawili wamesimama karibu na gari hilo. Wote wawili wakiwa wamevalia barakoa na glavu. Mwanamke mmoja anapiga makofi huku mwingine akitabasamu na wote wanaonekana wakifurahia. Gari hilo lina nembo ya the water project , ikionyesha kazi ya hisani na maendeleo inayofanywa na kikundi hiki.

Makundi ya watu ambao wamevaa barakoa na huku wameinua mikono yanaonekana kushangilia jambo fulani. Wanawake na wanaume wamehudhuria huku wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama nyuma yao. Baadhi yao wamevalia fulana za rangi mbalimbali.

Dawa ya lprofen imewekwa kwenye chupa na jina la dawa limeandikwa wazi mbele. Chupa hii imesimama pekee yake na nyuma yake kuna chupa nyingine chache. Zote zimetengenezwa kwa plastiki nyeupe na zenye ukubwa tofauti.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ukuta . Chupa mingi za plastiki na za glasi zilizojazwa na vimiminika tofauti zimepangwa kwa safu. Baadhi zikiwa na label zao. Juu ya meza kumebebwa vitu zingine kama vyombo vya kienyeji na vitu vya kupikia. Nyuma ya meza, kuta zimejengwa kwa mbao, na bidhaa zingine zimetundikwa juu.

Shughuli ya unyoaji inatelekezwa na mwanaume anayemhudumia mwanamke akitumia wembe wa kitamaduni. Mwanamke huyu anaonekana akishikilia nywele zake mwenye, huku sura yake ikionyesha umakini na hisia mseto. Mandhari ya nyuma yanaashiria kuwa tukio hili linafanyika hadharani.

Watoto wa shule wananawa mikono kwenye kituo cha maji kilicho tengeneswa kwa saruji, wamevalia sare, za njano na samawati na pia barakoa, wakizingatia usafi kila mtoto ana nafasi yake ya kunawa, ikiwa na bomba na sabuni yake, kitendo hiki kinafanyika, nje, kwenye uwanja wa shule.

Mama ameketi kitandani ameshika mtoto wake mchanga kwa upendo mwingi. Ametabasamu akionyesha furaha na upendo wa dhati kwa mwanawe. Amevalia nguo nyepesi na mtoto amevukwa nguo ndogo yenye picha za katuni. Mazingira ya hospitalini yanaonekana ambapo kuna kitanda na ukuta wa rangi ya samawati.

Vidonge vyekundu vimetawanyika kwenye uso wa meza ya mbao. Vidonge hivi vilikuwa ndani ya chupa ya dawa yenye giza ambayo sasa imelala kwa upande wake wa kifuniko chake kimewekwa kando. Karibu na vidonge hivo kuna karatasi maalum iliyotumika kupima viwango vya kemikali fulani.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia nguo nyeupe na glavu anachukua damu kutoka Kwa miguubya mtoto mchanga. Mama wa mtoto ameketi akimshika mtoto huyu Kwa uangalifu. Watu wengine wanasubiri nyuma wakiwa wameketi, mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki.

Mwanaume anayetabasamu amevaa shati la rangi ya manjano na blue ,akionyesha furaha yake anasimama nje ya choo kilichojengwa na mawe na mabati, anashika gongo la mbao kwa mkono mmoja uku mwingine ukiwa unashikilia ukuta.

Daktari amevalia barakoa, kofia ya upasuaji ,miwani ya Kinga na nguo safi za matibabu. Akishika kifaa cha matibabu karibu na kinywa Cha mgonjwa. Msaidizi pia amevaa barakoa na Sare za kazi. Amesimama karibu akisaidia. Mgonjwa amelala kwenye kiti Cha meno akiwa amefungua kinywa tayari kupokea matibabu yanayoitaji uangalifu.

Jamii imekusanyika kwa wingi huku wengine wakiwa wamevalia barakoa na glavu. Na wengine wamebeba machapisho mikononi. Mwanamke mmoja anayeshika fimbo katikati anaonekana akiongoza kundi. Wamekusanyika nje na jengo linaonekana nyuma yao.

Makundi ya panzi yametua kwenye mmea wa mahindi. Wamedunda kwa wingi kwenye sehemu ya mahindi ambapo wanakula. Kila panzi ana muundo wa kipekee mgongoni mwake. Hali hii inaweza kusababisha uharibifu wa mazao kwa wakulima.

Sanduku ndogo la dawa linaonekana likiwa na jina Ngiri Sugu na maelezo for Hernia chini yake. Dawa hii imepakiwa kwenye chupa rangi ya kijani na kifuniko cheupe. Kifurushi hicho kinaonekana kikiwa kimewekwa juu ya sakafu yenye rangi nyekundu.

Mtu moja amevalia kofia na jaketi ya rangi ya samawati ananyunyizia dawa kwenye mimea, mimea imepandwa kwa safu ndefu kifaa anachotumia kinaonekana kuwa tanki la rangi ya samawati mgongoni mwake vazi lake linaonyesha kuwa anajitahidi kujilinda wakati wa kunyunyizia dawa.

Daktari mtaalam amevalia barakoa na glavu akimhudumia mgonjwa hakika kwa uangalifu. Anatumia pamba akionyesha utaalamu wa hali ya juu katika kutoa huduma. Mgonjwa amekaa kwa utulivu huku daktari akijikita katika matibabu.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno huku akipokea matibabu kutoka Kwa madaktari wawili . Wauguzi wote wamevaa mavazi maalum, barakoa midomoni ya kinga na glavu wakifanya kazi Kwa umakini. Mmoja amevalia koti la samawati na mwingine amevalia koti jeupe, wote wakiwa wameelekeza umakini wao Kwenye mdomo wa mgonjwa.

Matukio la dharura ambapo gari kubwa limeungua moto likitokea moshi mzito meusi angani watu wengi wengine wakiwa na pikipik wakitazama makini kinachoendelea.

Mama anamleta mtoto kliniki kwa uchunguzi, daktari amevalia sare ya samawati na ameonekana akimwangalia mtoto. Mtoto amelala kwa mapaja ya mama yake na amevaa nguo ya rangi ya machungwa. Wote wawili mama na daktari wamevalia barakoa.

Lori la mafuta limeanguka barabarani na kusababisha moto mkubwa unaofukisha moshi mzito. Kila kitu kimeharibika na baadhi ya vifaa vimetawanyika ardhini. Umati wa watu, unaonekana karibu na eneo la ajali, huku baadhi yao wakitumia simu zao, kurekodi. Hosi ndefu ya kuzima moto inaonekana imetandazwa chini, kuonyesha juhudi za dharura za kuzima moto huo.

Kuna aina mbalimbali za bidhaa za nyongeza za vitamini D zikiwemo vidonge, vitamini laini na matone zikiwa zimepangwa kwenye meza. Baadhi ya bidhaa hizi zina majina ya kampuni.

Paketi ya Azomat 500 ,dawa ya kutibu bacteria inaonekana mbele na vidonge vitatu vyeupe vulivyo kwenye uvukaji maalum. Kwenye paketi kuna maandishi ya kingeresa na kiarabu pamoja na nambo ya kampuni ya OBS.

Wanafunzi wa shule ya msingi wamekusanyika karibu tanki kubwa la maji la rangi ya samawati wakijaza chupa zao. Tanki hilo limewekwa kwenye standi ilio tengenezwa kwa mbao na mawe. Mwalimu mmoja anaonekana nyuma akiwatazama wanafunzi hao.

Umahiri wa kuzima moto unafunzwa huku mwanamke mmoja akitumia kizimamoto kuzima moto mdogo ulioko kwenye chombo. Amevalia nguo zinazofaa kwenye mazoezi haya.

Mtaalamu aliyevalia koti ya kijani kibichi na barakoa anatoa sindano ya kinga kwa mwanaume aliyevalia nguo nyeupe na barakoa. Mwanaume huyu ameketi kwenye kiti akionyesha utulivu na utu. Wengine wanasubiri nyuma wakiwa wamejipanga foleni na pia wamevalia barakoa wakisuburi zamu yao.

Ushirikiano wa madaktari unalatikana hospitalini ambapo mgonjwa wa kike anapokea matibabu ,Yuko kwenye kitanda maalum cha hospitali . Madaktari wote wamevalia mavazi maalum ya hospitali ikiwa pamoja na barakoa , glavu na kofia ya kujikinga . Mmoja anaonekana akishughulikia mashine za kumsaidia kupumua.

Daktari wawili wanatoa huduma ya mastibabu ya meno, mganga mkuu akiwa amevalia mavazi maalum ya hospitali kama vile barakoa miwani na glovu. Anachunguza meno na mgonjwa kwa uangalifu , msaidizi wake anasimama karibu tayari kutoa msaada wowote utakaohitajika.

Masanduku manne ya dawa iliyositwa Tamaril ,ambayo ni chanjo ya homa ya manjano, Yellow Fever Vaccine . Kwenye sanduku moja, kuna lebo iliyo na nambari za msimbo na nambari ya QR ikionyesha kuwa dawa ni halisi.

Nyumba ya kitamaduni iliyoezekwa kwa nyasi imejengwa katika eneo kame. Miti imekauka na kuna kichaka kilicho na chombo cha manjano. Ardhi ina mchanga na mimea iliyokauka.

Dktari mmoja amevaa mavazi maalum ya hospitali ikiwa pamoja na barakoa na kofia ya kulinda nywele anashughulika na mchakacha wa kufungasha dawa za Kenoch bakta Fight kwenye sanduku , dawa kadhaa za Kenoch zimewekwa kwenye meza zikisubiri kufungashwa.

Mzazi huyu amevaa kofia nyeusi na barakoa anamsaidia mtoto kuosha mikono yake kwa kutumia mashine ya kusafisha mikono. Mtoto huyu aliyevalia barakoa anafunga mikono yake tayari kusafishwa . Shughuli hii y usafi inafanyika karibu na tanki kubwa la maji lenye nembo ya UNICEF na roto .

Muuzaji wa dawa amesimama mbele ya rafu zilizojaa bidhaa akizipanga na kuziweka vizuri. Rafu hizo zimejazwa na masanduku ya dawa mbalimbali ikiwa ni pamoja na Bakta Fight na Kenoch Mixture. Nyuma ya mwanamume huyo kuna bango ya kielimu linaloonyesha virusi vya homa ya ini au Hepatitis

Afisa wa afya amesimama chini ya hema, amevaa barakoa na nguo zenye miraba mieupe na mieusi. Anashikilia sindano kwa mikono miwili akiwa anaangalia kwa makini. Watu wengine wanakaa nyuma ya afisa huyo wakisubiri.

Maafa ya moto yametokea yametokea na majengo yameharibiwa vibaya. Watu wengi wanekusanyika katika eneo hilo wakionekana kushangaa na kuhuzunika. Baadhi ya mabaki ya nyumba zilizotekelezwa yanatambuliwa ya kuwa yamejaa majivu. Watu wengine wanajaribu kuona uharibivu uliosababishwa na moto.

Timu ya watoa huduma za afya, wakiwa wamevalia shati za kijani na jacketi za samawati. Wamesimama pamoja. Baadhi yao, wanashikilia vifaa za electroniki vinavyoonekana kama simu ndogo za mikononi, huku wengine wakiwa wameshikilia vitabu

Kundi la watu wakiwemo wataalamu wa afya na wengine wamekusanyika wakizungumza. Wanawake pamoja na wanaume wamevalia sweta ya rangi ya samawati, huku wakishika vifaa vya kazi. Mbele yao kuna mwanamke amevaa sweta ya samawati anazungumza nao. Wote wametabasamu wakionyesha furaha na umoja.

Tunashuhudia tangazo la matangazo la Dr. Galazinga. Tangazo hili lina picha inayoonyesha vitu mbalimbali ikiwemo mishumaa inayowaka, vitabu vya zamani na kadi za kucheza. Vitu hivi vimepangwa kwa njia inayoweza kuashiria uchawi au utabiri wa mambo.

Kuna mwanamke mhudumu wa afya, amevaa nguo nyekundu na nyeupe, akizungumza na mteja ambaye ameketi na amevaa kitambaa cheusi kichwani. Mhudumu wa afya anaeleza mteja, huku akionyesha kwa mikono yake na akiwa na bidhaa mbili zinazoonekana kama dawa mezani.

Mwanamke anaonyesha tabasamu la furaha huku akishika kitambaa cheupe chenye miraba mekundu. Amevaa kitambaa chekundu kichwani na shati la rangi ya kijivu na kijani. Nyuma yake kuna wanawake wengine wawili ambao hawaonekani vizuri.

Maafisa wa afya wanatoa huduma ya chanjo katika hospitali. Mhudumu mmoja anaonekana akimpatia mtoto mchanga chanjo huku mama yake akimshikilia kuangalia. Watu wengine wanangoja zamu yao na wamekaa kwa subira kwenye benchi.

Muundo mrefu wa chuma unaubeba tanki kubwa la maji unaotukuka angani . Wataalamu wawili wanashughulikia tanki hilo mmoja akiwa juu kando yake na mwingine akipanda ngazi ,wamevalia jaketi zenye rangi angavu ikiashiria mandhari ya usalama.

Umati wa watu ukiwemo vijana na wazee wamesimama kwa foleni wakisubiri msaada wa chakula au bidhaa. Wanaume na wanawake wamebeba mifuko au vitabu wakionyesha kuwa wamekuja kupokea msaada. Nyuma yao kuna gari ya kubebea mizigo iliyojaa maboksi.

Mwanamke mjamzito amelala mgongoni akiwa amefunikwa kwa kitambaa chenye michoro. Amevalia koti la waridi na kofia ya njano kichwani. Mtu mwingine anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mkunga anamugusa tumbo lake kwa mikono.

Tunaweza kuona mkono wa mtoto ambao imeshikiliwa na mtu mzima huku ukipakwa alama kwa kutumia kalamu ya rangi kama ishara ya utibitisho baada ya kupata huduma au kushiriki Shughuli kamili ya kijamii.

Eneo la chanjo limejaa shughuli ambapo wataalamu wa afya wanatoa huduma kwa umma. Mwanamke mmoja akiwa amevaa maski ya samawati na amekaa kwenye kiti anapewa chanjo. Mtaalamu wa afya amevaa kitambaa kichwani na maski akimpa chanjo kwenye mkono wake.

Mkusanyiko wa vibuyu mbalimbali vimetawanyika chini vyombo hivi vya asili vimefungwa kamba na nyusi huku vingine vikiwa vimepambwa kwa shanga vibuyu hivi vina maumbo na ukubwa tafauti na rangi yao ni ya kahawia iliyokoza kando yake kuna chupa ya plastiki yenye rangi ya chungwa iliyoanguka.

Mafuriko yamewalazimu wakazi wa eneo hii kuondoa maji katika nyumba zao kwa kutumia vyombo maji haya machafu yamefunika mazingira ya nyumba hizo na mwanamke mmoja anaonekana akimwagandoo ya maji huku mwenzake wote wawili wanajitahidi kupunguza athari za maji yaliyotuama.

Wataalamu wawili wa meno wanashirikiana kumtibu mgonjwa. Mtaalamu mmoja amevalia suti nyeupe na miwani maalum na anatumia vifaa vidogo kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Mtaalamu mwingine amekaa kando akimsaidia katika mchakato huo.

Mtaalamu wa afya anatoa uangalizi maalum kwa kibukuzi cha kisasa. Mwanamke huyu anatumia mikono yake kwa umakini kupitia tundu maalum akirekebisha mpangilio wa ndani wa kifaa hicho. Ndani ya kibukuzi cha plastiki, mtoto mchanga amelazwa kwa amani kwenye blanketi laini.

Daktari anamsaidia mgonjwa kufanya mazoezi kwenye mkeka. Inaonekana mgonjwa huyu anatumia kiti cha magurudumu. Wanaonekana wakishikiana kwa furaha.

Mwanaume amevaa koti jeupe la daktari na maski ya buluu usoni, akimwelekezea kwa vidole mwanaume mwingine aliiye nyuma yake, mwanume mwingine amesimama akimtazama yule wa kwanza nyuma yao kuna stoo iliyo jaa masanduku na mabango yenye maandishi kama UNICEF yamebandikwa ukatani.

Mtaalamu wa afya amevaa maski ya samawati na ameshika sindano, akijitayarisha kuchukua dawa kutoka kwenye chupa ndogo. Anaangalia kwa makini sindano na chupa, akionyesha utaalamu na umakini. Nyuma yake kuna watu kadhaa wamesimama kwa foleni wakisubiri huduma ya,

Muhughuzi amavaa sare nyeupe anaweka dawa ya matone kwenye mdomo wa mtoto. Mama wa mtoto ameshika mtoto kwa upole akivalia kofia nyekundu na sweta ya pinki mtoto ameva mavazi yenye milia mieupe na mieusi. Eneo hii inaonekana kua kliniki aua hospitali.

Chupa za dawa kadhaa hasa chanjo zikiwa zimepangwa kwenye meza kuna chupa iliowazi na sindano imewekwa ndani yake na chupa zingine zimefungwa vizuri, lebo ilioandikwa single dose 0.5ml measles mumps rubella virus vaccine inaonekana wazi.

Muuza bidhaa za kienyeji amesimama akishughulikia mteja wake, eneo lake la biashara imepampwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo vikombe vya dawa vya asili, Shanga za kupendeza na mapambo mengine ya kitamaduni.

Sanduku la dawa lililowekwa mezani imeandikwa "Despado tablets 4mg" na lina vidonge sitini. Mbele ya pakiti hiyo kuna karatasi mbili za dawa zikiwa zimejaa vidonge vya rangi ya kijani. Vidonge hivyo vilivyopangwa kwa umaridadi vimetengenezwa na kampuni ya Jancin Celac.

Katika warsha ndogo wanawake wawili wanafanya kazi ya kushona, mwanamke mmoja akiwa amevaa koti jeupe, anatumia mashine ya kushona, amevalia barakoa ya samawati na miwani ya macho. Kando yake rundo ya barakoa za samawati zimepangwa. Mwanamke mwingine anafanya kazi kama yeye akionyesha bidii yao ya kutengeneza vifaa vya kujikinga.

Mjengo wa mradi wa maji wa Boya umefunguliwa ili kuwahudumia wateja wake. Mhudumu wa kituo hicho anajaza maji kwenye chombo cha manjano huku mteja akisubiri kwa subira akiwa na chombo kingine chenye maji mkononi. Kituo hiki kimejengwa kwa ajili ya kuwapa wakazi fursa ya kupata maji safi na salama.

Watoto watatu wanatabasamu kwa furaha wakiwa wamekaa pamoja, wamevalia nguo za kitamaduni na mikono imejaa udongo ishara ya mchezo wa watoto wanainua mikono yao wakionyesha watazamaji udongo ulio kwa viganja vyao mandhari ya miti na majani yanaonekana nyuma yao.

Maafisa wa msalaba mwekundu waliaovalia mavazi mekundu wanafanya kazi katika hospitali wakihudumia wangonjwa ,mmojja wao amesimama karibu na kitanda cha mgonjwa ambapo anaonekana akiwa amelala na kupokea matibabu, muuguzi mwingine na watu wengine wamekusanyika karibu wakiwa wamevalia barakoa na eneo hilo linaonekana kama wadi ya dharura.

Mwanaume hyu anapata sindano pengine ugonjwa wa covid 19 . Kulingana na barakoa anayoivaa, ingawaje mhudumu wa afya anaonekana mkono wake tu, anatoa chanjo. Anavyoonekana mwanaume huyu anahisi maumivu kidogo kwani amekunja uso.

Wanaume watatu wanashiriki katika ujenzi wa tanki kubwa la maji ambalo limetengenezwa kwa chuma. Tenki hili limeekwa kwenye mnara mrefu wa chuma na lina ngazi ya kupanda. Mnara huu umezungukwa na miti mirefu na nyaya za umeme zinazoonekana karibu.

Nesi mmoja, mwenye bidii anamtunza mtoto mmoja hospitalini. Amemzalisha mtoto ndani ya kitanda chake na kumwangalia kwa upendo. Anaonyesha umakini wa hali ya juu katika kuhakikisha usalama na afya ya mtoto.

Mkulima mmoja amevaa mavazi maalum ya kujikinga na dawa akifanya kazi ya kupuliza dawa shambani. Amebeba kifaa cha dawa mgongoni na anatumia bomba kupuliza dawa kwa mimea. Anaonekana kufanya kazi kwa umakini ili kulinda mazao yake dhidi ya uharibifu.

Mwanamke amesimama katikati ya chupa nyingi za maji, baadhi zikiwa njano, kijani na nyeupe zikiwa zimetengwa vizuri. Amevalia skavu ya rangi ya waridi na nguo zenye urembo wa aina mbalimbali akionyesha uhusiano wake na utamaduni.

Mtaalamu wa afya amevaa pete ya fedha na anashikilia sindano pamoja na chupa mbili za chanjo. Anajitayarisha kutoa chanjo kwa mgonjwa akionyesha utaalamu wa hali ya juu.

Pakiti ya dawa ya kuongeza madini za chuma inayoitwa Feosol. Pakiti hiyo ina sanduku na chupa iliyo na kifuniko cheupe . Kwenye sanduku na chupa imeandikwa high potency iron small coated tablets one tablet per day. kumaanisha ni kibonge kimoja kwa siku.

Mtaalamu wa tiba, akiwa amevalia koti jeupe, anamfanyia mazoezi viungo, mgonjwa aliyelala kwenye kitanda maalum. Mgonjwa akiwa amevalia koti ya kijivu na balakoa, ameweka mguu wake mmoja, umenyooka na mwingine umepandishwa.

Mkono ambao umevalishwa glovu nyeupe umeshikilia sindano na chupa ya chanjo yenye maandishi vaccine . Sindano imepangwa vizuri. Inaonekana kuwa mpya ikionyesha usafi na umakini.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe na nyekundu. Anamhudumia mtoto mchanga kwa kumpa dawa kwa njia ya matone Mama ya mtoto akiwa amevaa kofia nyekundu. Anamshikilia mwanawe kwa uangalifu akifuatilia kwa makini mchakato huo. Wote wamejikunja karibu la dawati wakionyesha umakini kwa shughuli hiyo ya utoaji wa huduma.

Daktari anatoa huduma muhimu ya chanjo kwa mtoto mchanga huku mama yake akimshikilia kwa upendo na utulivu. Wote wawili, daktari na mama wamevalia barakoa wakizingatia kanuni za usalama wa afya.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia koti la samawati. Anamdunga sindano mwanamke begani. Mwanamke huyo amevalia blausi ya samawati na barakoa. Macho yake yamefunikwa na miwani ya macho, na nywele zake zimefungwa kwa kitambaa chenye rangi ya zambarau. Mandhari ya nyuma yanaonyesha hema na watu wengine wakiwa wameketi.

Mwanaume amesimama katikati ya shamba akizunguka kwa kundi la nzige wanaoruka. Anainua mikono Yake juu kana kwamba anashiria au msaada. wadudu hao wamefunika anga na mimea. Jambo inarashilia uvamizi mkubwa wa wadudu hawa.

Wakazi wa eneo wamekusanyika katika duara wakimsikiliza mzungumzaji aliyesimama kati kati yao. Baadhi ya waliohudhuria wamevalia barakoa huku wengine wamejifunika vichwa na vitambaa. Nyuma Yao kuna majengo kadhaa, miti michache na anga iliyo na mawingu mepesi.

Ajali mbaya ya barabarani imetokea ikiwahusisha Lori la mafuta na basi la abiria lolilo gongana na kusambaratika. Watu wengi wametoweka na miili yao inaonekana chini. Watu wengine wamekusanyika karibu na eneo la ajali wakishuhudia tukio hilo la kuhuzunisha. Sehemu ya mbele ya basi imebondwa Kabisa huku Lori ikiwa imeharibika pia.

Dawa ya kienyeji ya Albaa imetangqzwa kwa matumizi mbalimbali za kiafya inaelezewa kuwa inatibu maradhi ya tumbo, huongeza nguvu za mawili na husaidia wenye matatizo ya uzazi na wale wanaohitaji kujifingua.

Chupa tatu za calcium, zimepangwa. Chupa ya kwanza ni ya rangi ya kahawia na label yake ina maandishi, natural made calcium .Chupa ya pili ni nyeupe, yenye maandishi, pure incapicilation calcium ,na chupa ya tatu, ni ya rangi ya kahawia, inavyookolea, yenye maandishi, my kind organic ,baadhi ya hizo zote, zimetengenezwa kwa madini ya calcium .

Daktari mtaalum anachunguza sikio la mwanamke kwa kutumia kifaa maalum. Mwanamke huyu amekaa kwa utulivu akisubiri matokeo ya uchunguzi huo. Wote wawili wamevaa nguo nyeupe na daktari amevaa miwani na barakoa. Mandhari ya nyuma inaonyesha kuna watu wengine wakiwa wameketi.

Mamaye mtoto amevalia nguo zenye michoro, akimwangalia mtoto wake ambaye amevalia nguo za pink . Afisa wa matibabu amevalia sare ya samawati na anaonekana akimchunguza mtoto. Mtoto amelazwa juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe, Kila mmoja anaonekana akifanya kazi yake kwa uangalifu.

Vifaa vya matibabu vimewekwa kwenye meza, vikiwa tayari kwa matumizi, chanjo ya homa ya manjano, imeandikwa bayana kwa michupa moja ya kioo, karibu na chanjo hio kuna chupa nyingine za dawa, chupa kubwa ya vidonge, na shindano yenye ncha ya rangi ya machungwa imelala chini, pia kuna glavu za rangi ya samawati.

Watu kadhaa wanafanya kazi shambani wakinyunyuzia dawa wamevalia mavazi meupe ya kujikinga na barakoa. Kila mmoja amebeba chombo cha dawa mgongoni. Wanasongea mbele wakinyunyuzia dawa kwenye mimea ilio ya kijani kibichi.

Nyongeza ya moto mkali imetokea ikiungua juu ya paa na kuta za jengo. Moto unawaka kwa ukubwa huku moshi na miale ya moto ikitandaa jua angani. Paa la bati linaonekana likiwa limeharibika kabisa na moto unazidi kuenea ndani ya jengo.

Uso wa dawa za Ibuprofen unaonekana wazi. Vidonge vya rangi ya kijani kibichi vimefungwa kwenye kifaa cha plastiki kinachong'aa. Rangi ya plastiki ya kijani kibichi inaonekana kuonyesha umuhimu wa bidhaa. Maandishi Ibuprofen yameandikwa kwa herufi kubwa na yamewekwa katikati ya vidonge viwili.

Daktari na manesi wanaangalia mgonjwa wakiwa wamejizatiti kwa huduma za kimsingi. Mgonjwa ameketi kweye kiti akiwa tayari kwa matibabu huku wengine wakiwa wamekusanyika wakiwa tayari kupokea huduma. Meza iliyopambwa na vifaa vya matibabu ikionyesha mazingira safi.

Mgonjwa amelala kwenye kiti, mtaalamu wa meno amevalia glovu nyeupe na nguo ya samawati, anatumia kifaa cha mwanga wa bluu, mgonjwa amefungua mdomo wake akionyesha utulivu na imani Kwa daktari mwanga unaelekezwa kwenye meno.

Kafu iliyofungwa Kwa Kamba na kupambwa na shanga nyeusi na nyekundu . Inaonekana ikiwa imeninginia Kando yake kuna chupa kadhaa za plastiki na connectors zingine. Dawa ya asili linatumika na waponyaji wa jadi kutibu maradhi mbalimbali Kwa wanadamu.

Jumba ya hospitali ya Ahero limezungukwa na maji mengi ya mafuriko yakiingia hadi kwenyee vyumba vyake. Maji meusi yamejaza barabara na maeneo yaliyo karibu na hospitali. Hali inaonyesha changamoto kubwa kwa shughuli za kawaida.

Mhudumu wa uokoaji pamoja na wakazi wanashirikiana kutafuta manusura kwenye mabati ya jengo ambalo lilianguka wengine wakiwa juu ya vifusi na wengine chini wakisaidia kwa Vifaa

Daktari wa meno amevaa nguo ya upasuaji na glavu. Anamchunguza mgonjwa aliyeketi kwenye kiti. Mgonjwa amefunikwa na kitambaa cha plastiki. Mganga anatumia mikono yake kufanya uchunguzi kwenye mdomo wa mgonjwa.

Utekelezaji wa chanjo unaonekana ukufanyika kwa mtoto watoa huduma wawili wamevaa glavu wakimdhika mtoto huyu. mtoto analia huku skipokea chanjo kwenye mkono wake .

Choo hiki kimejengwa kwa mawe na kina mlango wazi, mwanaume mmoja amevalia kofia na amesimama mbele ya mlango, hali hii inaashiria uwepo wa huduma za umma ikiwa ni pamoja na vyoo vya umma kwa ajili ya usafi na afya ya jamii.

Kuna hali mguu na mkono ya mtoto huyu ambaye amejaa vipele vingi, vipele hivyo vimetwa miguuni na mikononi huku kidole kimoja kikiwa kimeinama kwa njia isiyo ya kawaida kando yake kuna mguu mwingine unaonekana kuwa wa mtoto mwingine unaashiria kuwa wamekaa pamoja.

Waheshima wawili wanashuhudia ugawaji wa maji safi ya bomba wakielegeza mikono yao kuelekea bomba. Wamevalia suti nadhifu, wamezungukwa na kundi la watu wanapiga picha. Kando ya bomba kuna ndoo kadhaa za manjano zilizopangwa tayari kujazwa maji.

Askari wawili ambao wamevaa sare wamesimama wakiangalia jengo lililobomora kwa kiasi. Trakta ya rangi ya manjano inaonekana ikiendelea kubomoa jengo hilo. Huku sehemu kubwa linaonekana bado kusimama nyuma. Sehemu hiyo iliyobomoka inaonekana kuwa na vifusi na watu wachache wanaoonekana karibu na trekta hiyo.

Mgonjwa amelala akiwa amevalia nguo kikivu na kichwa yake imefungwa bandeji amelazwa kwa katanda lenye godoro la kijani na amefunikwa na blanketi ya samawati mkono wake imefungwa bandeji kuonyesha kuwa amejehuriwa .

Kifaa cha kunawia mikono kimetengenezwa kwa chuma na plastiki. Kina sehemu tatu kuu ,tangi la maji juu, sinki ya la kijani katikati na ndoa ya kukusanya maji chafu chini. Juu ya sinki kuna chupa ya sabuni.

Mgonjwa wa kiume ambaye amevaa shati ya bluu na nyeupe anafanya zoezi ya kuimarisha misuli yake huku akisaidiwa na daktari wa kike. Daktari huyu amevaa koti jeupe akiwa ameinama chini na kumsaidia aisimame ,wote wamevaa viatu na wanafanya zoezi hilo kwa uangalifu.

Watu wawili wamevalia ambao wamevalia mavazi ya kujikinga wanafanya kazi ya kusafisha ofisi au kituo chake. Mmoja ameshika kifa cha kunyunyuzia dawa huku mwingine akifuta uso ya meza, wote wameva barakoa na glavu wakionyesha umakini katika usafi na kuzuia mambukizi.

Mikono miwili inashika karatasi iliyoandikwa na chupa nyeupe ya dawa, kwenye karatasi kuna maelezo ya kimatibabu, ikionyesha mchakato wa matibabu au utoaji wa dawa. Chupa ya dawa inaonekana bado haijafunguliwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya hospitali au zahanati na sehemu ndogo ya kitanda.

Timu ya watu inafanya kazi ya kusafisha taka. Wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye uchafu mwingi. Watu wawili wakiwa wameshikilia vyombo vya kufagia wanaondoa taka, mmoja wao amejifunga kitambaa kwa kichwa, wengine wanakusanya taka kwa mikono yao wakiwa wamevaa buti ndefu na barakoa.

Mwanamke anashikiliwa kichwa na mtu aliyevaa vazi jeupe, amewekewa kifaa cha kipimo cha maskio upande wa kushoto, watu wengine wako karibu wakishuhudia tukio hilo.

Jedwali la biashara zimejaa mizizi na vitu vingine vya asili vinavyotumiwa kutengeneza dawa za jadi, vifaa hivi vimewekwa kwenye chupa mbalimbali na pia vinepangw kwenhe meza rangi nyekundu na majani ya vitu vinavyo Tumiwa kuashiria vitu umuhimu wa bidhaa hizo.

Chupa nyeupe iliyojaa vidonge vyekundu vya prucan imewekwa kwenye meza nyeusi. Maandishi kwenye meza yanaelezea kuwa ni dondoa ya Prunas Afrikana. Baadhi ya vidonge vimetapakaa kwenye meza vikiwa tayari kutumiwa.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kimasai ameketi huku akidungwa sindano begani, mdomo wake umefunikwa na barakoa ya samawati akionyesha utiifu kwa kanuni za afya mhudumu wa afya akiwa amevalia koti la samawati la UNICEF anatekeleza zoezi hilo.

Mafuriko makubwa yamesababisha uharibifu mkubwa, maji chafu yametanda kwenye makazinya watu. Nyumba zimetengenezwa na mabati na mbao baadhi za nyumba hizi zimebomoka.

Mkono ulio na glavu unashika sindano iliyo na dawa ya maji. Karibu kuna chupa yenye maandishi MMR , inamaanisha chanjo ya surua, matubwitubwi na rubela. Hii inaonyesha maandalizi ya chanjo.

Mwanasayansi wa kiume akiwa amevalia koti jeupe la maabara. Anafanya kazi kwa makini kwenye meza iliyojaa vifaa vya kisasa vya maabara. Anavalia glavu na anashika vifaa vya kupima huku akiandika maelezo kwa daftari lake. Vifaa vingine kama kompyuta, mashine na chombo kidogo kilicho na vidonge vinavyoonekana mezani.

Ikiwa unahitaji matibabu ya asili, Masai Herbal inatoa huduma za afya asilimia mia moja kwa kutumia dawa za asili kama inavyoonekana. Matibabu haya yanapatikana nchini Tanzania. Juu ya meza kuna vitu mbalimbali vinavyotumika katika dawa ikiwa pamoja na mmea wa kitamaduni unaotumiwa na watu wa Afrika.

Daktari amevalia koti jeupe akiwa amesimama karibu na kitanda cha wagonjwa. Ameshika kifaa chenye umbo la puto la rangi ya kijani ambacho huenda kinatumika kutoa huduma za kwanza kwa wagonjwa. Kwenye eneo hilo, kuna vifaa vya matibabu ikiwemo mashine ya kupumulia na kitanda cha shuka nyeupe.

Utanda wa michoro mbali mbali umewekwa kwenye sakafu ya matofali, juu yake kuna mimea na mizizi ya kienyeji iliyopangwa kwa makundi. Vitu kama majani magome ya miti na mizizi mikubwa, vimetandikwa vikiashiria biashara ya asili. Kando kina chupa ndogo ya plastiki.

Huduma za meno zinaendelea ndani ya kliniki. Ambapo wataalamu wawili wa afya wamevalia mavazi maalum na barakoa. Daktari wa kike akiwa amevalia koti jeupe anafanya uchunguzi au matibabu ya meno kwa mgonjwa. Akisaidiwa na mtaalamu mwingine wa kiume aliyevaa koti la kijani. Karibuni yao kuna sikrini ya kompyuta inayotumika kwa ajili ya kazi yao.

Mwanamke mmoja anayeshika mtoto ameketi kitandani huku mwingine akimpa msaada wa vifaa mbalimbali. Vitu vilivyowekwa kwenye kitanda vinaonekana kama nguo, mito na blanketi za watoto. Wawili hao wako chumbani kinachoonekana kama wodi ya hospitalini na wanazungumza huku wakitabasamu.

Muhudumu wa afya amevaa nguo nyeupe akimuhudumia mtoto mdogo akimpa chanjo mama ya mtoto huyu akimshikilia mwanae kwa uangalifu huku akimtazama mtaalamu huyu kwa makini shuguli hiyo muhimu ya kiafya inafanyika ndani ya chumba kinachoonekana kuwa cha kliniki sanduku la kuhifadhia chanjo inaonekana ikiwa imewekwa kwa meza.

Nesi mmoja amevaa sare za samawati na glavu akimshika mdoli wa mtoto kwa uangalifu. Anaonekana akionyesha jinsi ya kumshika mtoto mchanga. Chumba hicho kina mazingira ya hospitali na kuna bango lililoandikwa ukutani nyuma yake.

Mwanamke mtaalamu anazungumza na mgonjwa wake ambaye ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu, jambo linaloonyesha mazingira ya kirafiki. Mtaalamu ameshika daftari na kalamu akijaza fomu za mgonjwa.

Kuna kundi la vijana wanaume na wanawake wamesimama nyuma ya meza iliyojaa pakiti za taulo za hedhi. Kila mmoja wao ameshika bango lenye ujumbe tofauti kuhusu hedhi na usafi.

Mikono inaonekana ikiwa imejaa bovu la sabuni ikisukuliwa pamoja, bovu hilo ni cha rangi nyeupe likiashiria matumizi ya sabuni. Hali ya mikono inaonyesha kuwa inasafishwa Kwa makini kama inavyotakiwa.

Wanawake wawili wanaochota maji kwa bidii kutoka kwenye shimo ndogo ardhini mmoja ameinama akijaribu kujaza chupa zake za manjano huku mwingine ameshikilia ndoo juu ya chupa yake.

Dawa ya chanjo ya homa ya manjano aina ya Stamaril imewekwa kwenye kifurishi jeupe chenye maandishi sanduku hilo lina rangi ya kijani na buluu kwenye kona yake ya kulia maandishi kwenye sanduku yanaelezea kuwa ni dawa inayohitaji maagizo ya daktari na kwamba inapaswa kuwekwa mbali na watoro.

Huu ni mfululizo wa vidonge vya dawa. Kwenye pakiti imeandikwa kumi mara tano ambayo inamaanisha kuwa kuna vidonge hamsini kwa jumla. Vidonge hivi vina rangi ya manjano na vimepangwa kwenye vipande vya blister .

Mwanamke mmoja amebeba mtoto wake Kwa upande wa mbele Kwa kutumia kitambaa, amefunga jagi la njano ambalo limejazwa maji upande wa nyuma akionyesha bidii ya kutafta mahitaji ya kimsingi. Mbali na yeye kuna mwanamke mwingine anaonekana akifanya shughuli kama hiyo .

Shughuli ya matibabu ya meno inaendelea. Mtaalamu wa meno akiwa amevalia glovu ya samawati, anatumia kifaa cha kuchimba meno. Mgonjwa amefungua mdomo wake akisubiri matibabu yaendelee. Mtaalamu anaonekana akichunguza na kutibu jino la mgonjwa akizingatia kwa makini kazi anayoifanya.

Mafuriko yanaonekana katika eneo hili ambapo vijana wawili wanajaribu kuvusha pikipiki yao kwenye barabara iliyojaa maji ya kahawia, mmoja amesukuma pikipiki huku mwingine akiwa ameketi juu yake. Kando kando ya barabara kuna miti iliyopandwa vizuri na anga na ina mawingu yanayoashiria kuwa mvua ilinyesha.

Daktari au muuguzi akiwa amevalia sare nyeupe anachunguza mtoto mchanga aliyeshikwa na mamake. Mzazi huyo ameketi karibu na dirisha na anaonekana akimwangalia mtoto wake kwa upendo na wasiwasi kidogo. Mtoto amefungwa kwa kitambaa cheupe akipata uangalizi wa kitaalamu. Mazingira inaonekana kuwa hospitalini au kliniki.

Ziezi la utoaji wa chanjo linaendelea, mwanaume mmoja aliye valia shati lenye miramba mieupe na mieusi anapewa sindano ya chanjo begani, mtoaji wa huduma za afya ambaye amevalia koti jeupe anamsafisha begani kwa pamba huku wengine wamesimama kwa foleni wakisubiri zamu yao ya kupata chanjo.

Kituo hiki cha afya timu ya madaktari na wauguzi inamsaidia mgonjwa ambaye anajifunza kutembea tena kwa kutumia kifaa maalum. Mgonjwa amevaa kifaa kilichomshikilia kiunoni na wataalam wamesimama kando yake wakimsaidia katiak hatua hii.

Daktari wa meno amevalia jaketi jeupe la hospitali na kifaa cha mwangaza kichwani. Anamchunguza mdomo wa mwanamke. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti akiwa amefungua mdomo wake kwa matibabu. Dakktari anatumia kifaa cha matibabu mkononi mwake na wote wamevalia barakoa kwa usalama.